Naona gari zikiwa katika maegesho. Gari hizo ziko na rangi tofauti. Naona gari ya nyeusi, gari nyeupe, pia naona kwamba maegesho hayo yamedividiwa